Tunawaona watu wakinunua nguo na viatu vya aina mbalimbali katika duka linalouza bidhaa hizo.

Tunaona aina tofauti tofauti za nguo katika duka. Pia tunaona bei za nguo hizo na viatu.

Tunaona watu wako katika hafla ambapo magari yao yame egeshwa katika uwanja.

Tunaona magari matatu ambayo yameegeshwa katika mabazaar ya magari ili kutumika katika uuzaji wa magari hayo.

Tunaona mteja wa kigeni akiona bidhaa za kitamaduni zinazo uzwa katika soko.

Tunaona viatu vingi vilivyoko katika duka yakiwa yakionyeshwa ili kuwakaribisha wateja katika ununuzi wao.

Tunaona jengo la soko lililogawanywa katika viwanja, linalotumika katika uuzaji wa mazao ya shambani kama vile nyanya, vitunguu.

Haya ni maeneo ya sokoni, ambapo tunaona wachuuzi, na wanunuzi. Tunaona pia mboga ,nyanya ,vitunguu yakiuzwa.

Tunaona wateja wakiwa katika maduka makubwa wakifanya ununuzi wa bidhaa mbalimbali. Pia tunaona watumishi wanaowasaidia katika ununuzi huo.

Hapa ni mahali pa maduka makubwa. Tunaonyeshwa bidhaa mbalimbali yanayo uzwa kama vile nguo na viatu.